Tangazo ya picha ya personal accident cover, injuries can happen anytime but recovery shouldn't mean financial stress. Kuna dial ya 268#. Kuna mtu aliyeweka mkono yake katika mkono ya mgonjwa ameonyeshwa amevalia shati nyekundu.

Gari kubwa ambayo haina nyuma yake inaonekana kuonyeshwa. Kuna alama imeandikwa hapo katika gari hilo. Kuna kijiti moja inaonekana juu ya gari. Kuna kioo inayoonyesha picha ya mimea iliyo nyuma ya gari na reflect gari hilo. Gari yenyewe inaonyesha ni ya aina gani.

Gari ya kichungwa imesimama chini ya nyumba inayoonekana kuwa iko na kioo, kuna kioo iliyo juu, kuna kioo zilizozomekanyumba hiyo, nje ya kioo hiyo kuna magari iliyosimama chini ya miti, miti ambayo imekauka, kuna gari nyeusi iliyo kando ya nyumba hiyo na nyingine iliyo chini ya miti iliyokauka.

Magari mapya yamepangwa katika lori moja imeandikwa Car Highlight Trailer, inaonyesha kusafiri magari kutoka nchi fulani hafi nchi fulani. Kuna nyumba ya magari iliyo kando gari inayotokea magari kutoka chumba hilo na nambari ya simu iliyo kando ya lori hiyo. Naam, magari mapya yamepangwa juu yake vizuri.

Pahali pakuuza barabara kuna funiko moja inayotumika kuweka mayai na sausage . Iko na miguu mitatu imeandikwa 'Farmers Choice'. Kuna gari iliyo mbele ya pahali pa kuuzia mikoba na nguo za watoto. Kuna umbrella moja inayotumika kufunika chombo hicho cha kuuzia mayai.

Pahali pakuzia samaki, kuna samaki kadhaa. Samaki zinakaa tamu. Kuna mafuta iliyo juu ya kibanda hicho. Kuna pahali, kuna kreti iliyo na samaki ambayo haijawekwa mafuta. Wanaouza wamesimama hapo kando, wanaongojea samaki wamekaa chini.

Pahali pa kuuzia sokoni, kuna mavibanda vilivyo hapo kando wahudumu wanauzia. Kuna pahali pa kuuzia palipo na matope mingi sana na maji yamejaa. Wauzaji wamevaa buti kupita katika matope hivi. Kuna mimea ya ndizi yaliyuzwa hapo. Kuna machungwa na ndimu na vitunguu vilivyouzwa katika soko hili na kuna mstari wa alama ya Kenya.

Pahali pa kuuzia nyanya, kuna nyanya zikiwa zimepangwa katika crate kadhaa, mhudumu huyu anajaribu kupanga nyanya, wengine wamesimama kando, kuna mkokoteni ulio kando ya nyanya hizo, kuna aliyekaa chini anayetumia mkokoteni, kuna gari la pick up iliyokando hapo inazishukisha nyanya, na kuna wanaume wamebeba nyanya huko mbele na nyanya zilizokatika ngunia.

Mhudumu mkono wake umeshika simu ,anaelekea katika app ya Safaricom pahali pa kulipa pesa. Ameshikilia na kuna pahali pameandikwa send money, withdraw cash ,buy airtime ,loan sucessful ,lipa na M-pesa ama account .Lipa cheque kuna pahali pameandikwa lipa na M-pesa kuonyesha kuwa hapo ndipo anataka kufinyilia.

Mahali pa kuuzia viatu vya mitumba. Kuna viatu za wavulana zilizopangwa juu ya boksi zilizotolewa. Kuna viatu zingine vimepangwa kambani, kuna viatu vya kucheza. Kuna pahali kioo inaonyesha mfano fulani. Kuna mikoba zinazouzwa wanaotembea ni wanaokuja kununua. Kuna wauzaji waliosimama pande ya bidhaa za.

Gari nyeusi ya TX. Kuna mlango mbili, mlango moja ya nyekundu na ingine ya samawati. Chini kuna mawe mingi enye inaitwa kokoto ,kuna nyasi ya kijani ndogondogo iliyokauka na kuchapakaa, mbele ya mlango kuna Cabros .

Pahali pa kuuzia gari. Kuna watu walio ndani hapo wanajaribu kuangalia gari wanayotaka kununua. Viti vya wanaowahudumia havina watu. Kuna kompyuta hapo kando. Nyumba yenyewe ni nyeupe. Kuna taa zinazowaka ndani ya jumba hii.

Binadamu ameshikilia pesa ya elfu moja imeandikwa Kenya, na alama ya building moja na mkuu mmoja amekaa hapo chini, imeandikwa republic of Kenya amebeba mia moja na mia tano ambayo haionekani na mia moja pia amebeba na elfu, kuna chaja iliyo juu ya meza na kijiti moja juu ya meza.

Pahali pa kuuzia matunda, kuna machungwa, kuna ndimu, kuna apple , kuna vitunguu, kuna saumu, kuna pineapple na kuna ndizi. Kuna muhudumu anayeuza ameeka mkono katika mashavu yake na kwenye saa mkononi bracelet ya Kenya, na mwengine aliye kando yake huko na mwengine aliyekaa.

Chati ya USD, GPA, EUR, AUD inaonyesha currency ya pahali na kuna pahali pameandikwa buying ya USD imeandikwa 138.0 kuna pahali pameandikwa selling na kuna chati inayooyesha jinsi maagizo yao yanatumika katika currency yao.

Picha inayoonyesha, MADISON, Don't wait until it's too late. Take control of your family's future by getting Personal Accident Insurance today! . Kuna namba imeandikwa Dial *828# to buy , na kuna picha ya mwanamke mmoja aliyeumia na amevalia kitu shingoni.

Gari za Mercedes Benz zilizo na miguu kubwa, kuna taa zilizowekwa juu ya magari hayo. Kuna alama zilizochorwa katika juu ya gari hizo. Kuna nyumba zilizoko kando ya gari hizo na zinakaa tenti , na taa ziko juu yao. Tangi zilizopangwa katika laini moja. Pahali pamepakwa rangi nyeusi na nyeupe.

Tangazo linazoonyesha picha ya Motor Insurance . Kuna gari inaonyeshwa hapo kando ya side mirror . Chini yake imeandikwa, "Let's Go Insure." Kuna pahali pameandikwa, "Why choose us?" , na kuna maelezo yametolewa katika hilo picha.

Duka ya kisanaa inayo bidhaa ya kifasihi na vitu viliyotumika kitambo na wazee wetu wa kitambo, wahenga wa kitambo. Kuna za rangi nyeusi, kuna za rangi ya kijivu, kuna za rangi nyekundu na kuna meza na zimesimamishwa juu zingine zimewekwa katika ukuta na msumari.

Mhudumu mmoja amevalia helmeti moja, ni kapicha ka kutangaza mayfair insurance, contractors all risks, from blueprint to reality, imeandikwa earthquake, windstorm, flood, inundation, bad workmanship, fire, lightning nambari ya simu imepeanwa na email ya kuwatafuta nayo.

Magari ya Mercedes mengi yamepangana, na mengine yaliyopangwa kando ya Mercedes-Benz ya haria. Na kuna kamba ya stima iliyo juu, na onekano na kuna nyumba ya gorofa, na nyumba zingine zilizo nyuma ya magari hizo, na lami ya kijivu.

Chati ya affordable medical insurance, your health is your wealth. Get sure medical cover today . Alama ya wananchi waliokaa chini wanashuhudia maagizo wanayopewa na mhudumu mmoja. Anziano Insurance Agency na number zao zilizowadiwa katika chati hii yao ya kutangaza ajira zao.

Mhudumu mmoja anauza pahali pa kuuza salad eti ya cooking oil . Kuna Tazmart Milk ATM pahali pa kuuzia maziwa. Kuna mchoro wa ng'ombe kuonyesha kuwa maziwa inatoka katika ng'ombe. Kuna boardi ambayo imejaa za pampers na kuna zingine zimefungwa katika karatasi ya kijivu kuonyesha kuwa kuna vitu vinavyouzwa katika duka hili.

Kuna picha inayotangaza bodaboda ya insurance cover ambayo inaonyesha third party ni elfu tatu na comprehensive ni elfu sita. Kuna watu wawili juu ya bodaboda hiyo wamevalia helmet kuna msichana na mvulana na wamevalia nguo za kijani na pikipiki ni muundo ya bodaboda insurant bima bodaboda.

Watu wawili wameshikana mkono .Mwingine akipitisha funguo ya gari kando, amevalia suti na tai nyeusi , na mwingine amevalia shati nyeupe haonekani uso wote hawaonekani uso kuna gari hapo kando waliposimama.

Ni duka imeandikwa M-PESA. Kuna bidhaa za duka kama vile ngano, unga ya ugali, soda na kreti zilizo na soda. Kuna duka imeandikwa Pioneer . Kando imeandikwa Nairobi na pale imeandikwa Express . Kuna friji ndani ya duka hilo na M-PESA katika duka hii.

Pesa za elfu moja zilizoshikwa mkono ya binadamu. Binadamu mwenyewe anashika pesa hzo na anataka kueka blada kando yake, kuna blada iliyo chini, na kuna aliyoweka kwa mkono ashike na pesa za elfu moja. Uso wake haujaonyeshwa, kuna kiono yake imeonyueshwa na kamba kando.

Magari ya Harrier na magari tofauti yako yamepangwa katika garage fulani, kuna lori nyeupe kando yake, na jinsi machuma hiyo yenye pia hupangwa juu ya gari hizo, gari hizo zimefungwa na kuna taa zilizo juu yao.

Pahali pa kuuzia nguo za mitumba, nguo zimewekwa katika hanger fulani zimewekwa juu. Kuna watu waliotembea kununua nguo hizo na watu wanaouza wamesimama Katika juu ya nguo zao. Nguo za long'i za mitumba, nguo nyeusi, nyekundu za kila aina zimejaza vibanda hivyo. Na katika chini kuna mawe na vitu vilivyoanguka chafu .

Gari yamepanagana katika barabara fulani. Magari ya kila aina inaonekana kuwa ni magari ya kuuzwa na magari nyeupe, nyeusi na nyekundu. Nyeupe ndizo zilizo mingi na nyeusi na pahali palio na rangi ya nyasi huko nyuma kando ya magari.

Pe sa kadhaa za Kenya. Kuna elfu moja imeandikwa Kenya na alama za Kenya. Kuna mia tano imeandikwa Kenya na alama ya Kenya kuonyesha kuwa ni pesa mzuri. Kuna mia mbili pia na imepangwa kulingana kwa alama zao.

Duka ya maziwa ya milk ATM , kuna picha ya ng'ombe, kuna pahali pana mtoto mdogo, kuna maziwa yamechorwa kwenye mlango, kuna alama ya kijani, kuna ATM pahali pa kufinya ili uweze kupata maziwa, mlango imefunguliwa, kuna dirisha.

Imepakiwa katika uwanja wenye nyasi kuna miti yaliyo kando yao. Uwanja huo, gari moja imeandikwa Isuzu. Yingine hazionekani. Moja ni Nissan na nyingine ni pickup tudogo kuonyesha kuwa kuna mkutano fulani unaoendelea kando ya uwanja huo.

Soko la matunda na nyanya na matunda kama machungwa, avocado zinaonekana kuwa zinauzwa hapo. Wauzaji wamekaa katika stuli zao. Kuna ndoo, besheni na kreti. Watu wanaonunua wanatembea kando kando kununua bidhaa hizo za machungwa na matunda na avocado .

Pesa ya Kenya ya elfu moja. Pesa ya shilingi elfu moja iliyotumiwa katika Kenya katika mwaka zilizopita. Iko na Kibaki mwenye alikuwa mhu, mhusika mkuu wa Kenya, kuna ndovu zilizokatika picha hilo ya pesa ya Kenya, na iko na alama ya kenya, na kuna badge kuu zinazohitajia katika pesa hii.

Kitambulisho moja ya picha. Kuna mwanamke mmoja aliye shika tumbo kuonyesha kuwa ni mjamzito, imeandikwa Jubilee Health Insurance . Na pale pameandikwa cover bora, quality hospital cover , meets affordability budget friendly maternity cover . Kuna pale pameandikwa benefits in patient coverage . Call us today , nambari iliyopeanwa hapo na kuna email iliyopeanwa pia.

Beli za manguo zilizojaa za mitumba, kuna yenye imeandikwa polly silk dress , kuna hii ingine pia imeandikwa fashion diani na zimefungwa na kamba nyeusi, kumaanisha kuwa ni nguo mpya ambazo hazijatolewa katika kuuzwa katika chumba cha kuuza nguo za mitumba.

Simu inaonyesha app ya MPESA kuna send money, withdraw cash, buy airtime, M-Shwari na lipa na MPESA.Mhudumu ameshika simu kwa mikono yake miwili anaonyesha anataka kulipa pesa kwa kutumia njia fulani, katika simu kuna mahali kunaonyesha saa na inaonyesha katika alama nyeupe.

Zimesimama katika uwanja gari mingi. Kuna mimea ya miti iliyosimama na ina afya. Mimea yenyewe imetapakaa. Kuna mtu aliyesimama kando ya gari ingine iliyo mbali na nyingine na nyasi ya kijani.

Gari zimepangana gari za kila aina lakini zinaonyesha kufanana. kuna gari nyeusi, kuna gari blue ,kuna gari nyekundu na kuna gari nyeupe na zimepangana katika barabara moja hili kuonyesha ustaarabu katika mahali pa kuuzia gari.

Cha kuuzia magari. Gari iko mbele ya chumba hilo. Katika mlango imeandikwa approach slowly auto door, approach slowly auto door service due. Kuna rangi nyeupe, kuna kioo ya mlango na kuna vitu vilivyo ndani kama gari ndani ya kioo hilo.

Key ya gari iko juu ya mlango wa gari. Imewekwa hapo juu kuonyesha kuwa mtu ameichilia hapo juu na mlango imefunguliwa. Kioo ya gari inaonekana kureflect kando yake. Kuna kajumba kanaonekana kijivujivu nyuma ya gari hilo. Key imehanigwa na ina chuma na pahali pa kufinyilia gari.

Duka ya Kenya diary products limited pahali pa kuuzia maziwa kuna mchoro wa ng'ombe juu na mhudumu mmoja anayeenda kununua katika duka hilo imeandikwa highridge . Kuna mitungi ya maziwa iliyonje ya duka hilo na dirisha imefunguliwa.

Kibanda kimoja ambayo kunauzwa vitu vya kukula kadhaa kuna vitu za kukaranga chakula kama nyanya, kuna viazi tamu na kuna cucumber na kuna pilipili na hoho na karati vinavyotumika katika kupika na kuna ndoo na nyanya zimeweekwa juu ya kreti .

Pahali pa kuuzia viatu ya mitumba. Kuna viatu zilizo katika ndoo zinaoshwa kuonyesha kwamba ni viatu vilivyotumika ,kuna viatu za wachezaji kando, kuna flota zilizofungwa kamba juu, kuna papara zilizo kando pahali pa kueka viatu na ndoo nyeupe iliyokosa viatu ndani yake.

Mhudumu mmoja ako katika picha imechorwa kuonyesha chati fulani ya do you know you can verify your insurance certificate? Dial yao ni star three five two hash. Kuna mambo yameandikwa select the required prompts. Kuna nambari yao ya simu na kuna email yao kuonyesha matumizi yao ya chati yao.

Picha inayoonyesha Britam imeandikwa your willness is our priority , msichana mmoja anayecheka amevalia nguo ya ya kichungua imeandikwa sign up for malkia for only six hundred and twenty your package includes , ikaelazewa hapo chini ya picha hio.

Kuna picha inayoonyesha binadamu watatu, mama, mtoto na baba. Inayo, imeandikwa life insurance, your future protected, aziano insurance agency . Inaonyesha contact us nambari imeandikwa hapo na kuna .com na your future is protected imeandikwa katika picha hilo la life insurance .

Duka imeandikwa Mount Kenya Milk Depot inaonyesha kuwa kunauza maziwa hapo na vitu kadhaa kama vile soda. Duka imefunguliwa na liko na chuma na limepakwa rangi vizuri nyeupe na chini ya mechoro maziwa ya chupa na maziwa ya pakiti kando na kuna mtu mmoja anaonekana kichwa na gari inaonekana kando yake na mlango na ghorofa.

Pesa za Kenya za elfu moja. Kuna alama inayoonyesha uhuru wa Kenya. Kuna building moja inaonekana katika pesa hilo la Kenya iliyowekwa juu ya meza. Ni elfu nne zilizoko juu ya meza. Kuna kachupa kalio kando ya juu ya meza kanaonyesha kuwa na biskuti na sweeti ya Lotta katika container moja.

Duka la kuuzia limeekwa rangi ya M-pesa . Kuna vitu za kibanda za ndizi, watermelon na vitu vya duka. Frije kuna mhudumu mmoja anayeingia katika duka hilo ya cosmetics . Kuna gari ya tuk tuk iliyo na miguu yake mbele imeandika KTWC3 . Kuna gari nyuma yake inaonekana mbele ya duka fulani.

Pahali pa magari ya mercedes benz gari imesimama hapo mbele ya mahali panakaa mahali pa kuuza gari ya mercedes benz namba ya simu inaonekana hapo, alama ya mercedes na magari yenyewe yamepangwa, gari nyeusi.

Mwananchi mmoja ananunua mboga mahali pa kuuzia mboga za kienyeji na mboga za sukuma. Kuna mtu anayeuza amebeba besheni. Inaonyesha kuwa anakatia mwenye anayenunua mboga. Na gari zilizosimama kando ya pahali pa kuuzia. Kuna pahali pameandikwa Airtel na wahudumu waliokaa chini na mabati zilizoko kando hapo kuzia wanaonunua.

Pesa ya Kenya ya ishirini kuna shillingi kumi iliyo na alama kuu ya Kenya imeandikwa two zero na one ten . Shillingi ishirini ziko kadhaa na limechorwa alama ya Kibaki, pesa zilizotumika katika enzi za kitambo kidogo.

Hapo ya Pesapal ionyeshwa katika register login , start accepting M-Pesa and card payments . Magizo yanapeanwa kuonyesha lipa na M-Pesa pahali pakuchukuwa visa ya kutoka katika nchi ya Kenya na kwenda katika nchi kadhaa miongoni mwa mengine.

Kuna pia vitu vya vibanda, kuna waru, kuna karoti, kuna mahindi ambayo yametolewa shambani na mimea ya nyinfinme .Kuna ndizi kuna kabeji hapo. Watu wanatembea kuonekana kuwa wanataka kunua mimea haya ambazo ziko kwa vibanda hivi.

Binadamu wawili msichana na mvulana ,mvulana anaonekana kuwa ni wa nchi nyingine, ameshika karatasi moja wakisoma maandiko onyesha wakiwa wamefuraia, msichana amebeba simu mkononi mwake amevalia suti mvulana pia amevalia suti kuna mimea inaonekana kando hapo na kuna gari iliyo nyuma yao.

Wahudumu katika eneo ya Safaricom, Mpesa, wamesimama katika mlango za mpesa wanajaribu kuhudumiwa na pahali pameandikwa mpesa paybill wakaandika nambari fulani hapo juu kumeandikwa valuable year mmoja amevalia buibui na nguo nyeusi.

Fridge iliyo na soda ndani yake. Soda ya coca cola, fanta kuna sprite na kuna zilizo na chuma. Friji ni nyekundu na ikona kioo mbele yake na kuna kreti zilizo na vazi vitamu hapo juu na kuna boxi iliyo juu ya kreti. Mahali pameandikwa mpesa na kuna sengenge ndani yake.

Matunda ya water melon na mayai na avokando mzuri juu ya kibanda moja, kibanda inaonekana kuwa nyeupe an rangi ya kijani. melon hizo ziko kubwakubwa na mimea nyingine za rangi ya kijani iko katika kibanda.

Pesa ya nchi ya Kenya inayotumiwa saa hii ya elfu moja imechorwa alama ya Republic of Kenya . Imeandikwa banki kuu ya Central of Kenya . Kuna mtu aliyekaa hapo chini mheshimiwa wa kitambo. Imeandikwa legal tender for one thousand shillings , shilingi elfu moja na kuna alama zilizowekwa hapo picha za kitambo.

Katika barabara. Kuna gari lori iliyo mbele na ingine iliyo kando yake na barabara kuna alama ya kutenganisha pahali pa gari ingine kutembea na ingine kando. Na lori iliyobeba magari mapya juu yake. Magari mengine nayo ni gari kubwa. Barabara ni clear inapita polepole.

Magari yamepangana kuonyesha gari nyeupe, zingine nyeusi zingine za colour ya buluu zilizo katika barabara moja. Inaonyesha kuwa magari yanauzwa na yako katika soko na kioo za magari zinazoonekana na alama nyeusi, huwezi jua ni gari ya aina gani.

Duka lililo na chupa mbili mbele yake limeandikwa mpesa na kuna topup ya airtime na mipira iliyofungwa kamba mbele ya duka hilo na friji iliyo na soda, friji mbili, kuna watu waliokaa kando ya duka fulani waliokaa chini na wamevalia slippers .

Uwanja ya kijani kuna mingi iliyoanguka chini, kuna gari nyingi zilizo juu katika uwanja hiyo. Kuna watu waliosimama kando kando, kuna tenti inayoonekana kuna mimea ya miti mingi yaliyozunguka uwanja huu

Pesa ya kitambo ya elfu moja. Kuna mikono ya binadamu inayojaribu kushika pesa yaliyofinyiliwa katika kitu ya chuma, Chuma ya nyeusi na mikono ya binadamu mbili inaonekana mikono yake tano inaonekana moja ikitoa pesa ingine ikichukulia pesa.

Duka iliyo na baji ya GSP MILk Milk and milk products ice cream packaged drinking water . Ni duka kubwa inayoonyesha pahali pa kuzia maziwa na ice cream na packed water mhudumu anayeuza anasimama karibu na friji iliyo na ice cream na packed water .

Katasi inayonyesha 'Health Insurance' , kuna mwanamke mmoja na picha ya binadamu pale juu katika 'Health Insurance' . Kuna nambari za simu ambazo zimewekwa hapo, nambari ya simu ya kupiga na kuna ya WhatsApp na kuna pahali pa ku'scan' imeonyeshwa hapo na mtu anaonyeshwa kuwa picha naonyesha kuwa anatumia kompyuta.

Kuna mwananchi anayejaribu kupea mwenzake pesa .Ameshikilia pesa za elfu moja .Mkono wa mwingine waonekana kuchukua pesa huyu mwingine akimpea .Kuna mashine nyeusi hapo kando ya anaye chukua pesa kando ya .

Sunny Forex bureau imeandikwa Mpesa. Kuna mtoto aliye ndani ya chumba hilo la kioo inaonyesha matumizi ya business ya furaha ndani ya chumba hilo. Na Mpesa, kuna Money Gram na Western Union hapo kwa huduma wa ndani na kuonyesha kompyuta iliyo ndani yake.

Wananchi wanaonekana kuwa wakitembea katika chumba fulani. Kuna mataa zilizo juu ya chumba hilo. Kuna magari zilizo chini ya chumba hili. Wahudumu wanakaa kwa kuchanganyikiwa na kuna kapeti nyekundu na gari nyekundu na nyeupe zilizo simama kando ya pahali wahudumu wako. Kuna walio kando ya magari hizo.

Kenya Ports Authority Revenue receipt, African cotton industry. Dear customer kuonyesha maagizo hapo. Kuna pin inayotumiwa , kuna tarehe iliyoonyesha hapo kuna pahali imeandikwa receipt number kuonyesha maagizo ya kutumia Kenya Ports Authority Revenue receipt .

duka moja imeandikwa mpesa available here rivets na rangi moja na namba ya kuenda kutafuta mwenye duka , kuna vitu ndani ya duka kuna sengenge hapo juu imeandikwa sky shine auto paints na mpesa ruvets

Gari kadhaa ziko katika uwanja, uwanja wa kijani, na miti iliyo kando ya uwanja huo kuonyesha mkutano fulani au kitu kinaendelea hapo kando, kuna gari zilizopakiwa hapo kando ya mimea iliyonawiri vizuri, miti mirefu na zingine zimekonda kuonyesha kuwa hazikupaliliwa.

Chati ya MOTORBIKE INSURANCE, ANZIAHO INSURANCE AGENCY, 1 Year TPO 6 Months, Ksh 4,000, Ksh 2,500 , kuna mchoro wa pikipiki, kuna namba ya kuwapigia simu na kuna namba ya kuwatumia sms katika mtandaoni, kuna kofia ya pikipiki na kuna alama ya kuonyesha license ya pikipiki yenyewe.

Pesa ya kenya za kitabo ya elfu moja , imeonyeshwa mchoraji wa Kibaki na alama za pesa iliyo nzuri ya kenya . Ziko kadha na zimepangwa chini , na imeandikwa serial number ya Kenya.

Kibanda ya kuuza nyanya, hoho, dania, miji , kitunguu, machungwa, ndimu, cucumber na hata kuna miji ndani ya beseni moja na kuna hoho rangi ya tofauti, kuna nyekundu.

Soko la kuuza matunda, nyanya, machungwa, ovakado na wauzaji wamekaa katika stuli na kuna kreti na ndoo zilizo na nyanya. Wanaonunua wako kando hapo wamesimama kando ya wauzaji wenye bidhaa hizo.

Soko moja la nguo za mitumba, kuna pahali pa kuuzia blanketi na kapeti za nyumba, wahudumu wanaonekana kuwa wanatembea wananchi kuna mabati yaliyozeeka hapo pahali pa kuuzia vitu, kuna pahali pa kuuzia miwa, watu wanatembea kuna watoto wanatembea na vikapu vyao vya kununua vitu vya bidhaa.